Hapo kwa picha naona warembo wanne, mmoja anaangalia huku wengine wanaangaliana na mmoja alishuka na wale watatu hawajashuka na wanavaa t-shirt zenye zinafanana.